Magari aina ya Kosta yakiwa yamepaki katika yadi ya magari tayari kwa ajili ya kuuzwa kukiwa na vijana wawili ambao wanasubiria wateja.